Mtu aliyevalia shati ya njano, mikono yake inaonekana akiandaa kachili. Kuna rundo kubwa la vitafunio hivyo vilivyokaangwa. Nyuma kuna vifaa vya kupikia kama vile karai na vyombo vya kukaangia.

Chakula kiitwacho mahamri, yamepikwa vizuri. Yamewekwa kwenye kikapu cha asili. Yanaonekana kuwa na rangi ya dhahabu na yamevimba vizuri. Nyuma, kuna nazi iliyovunjwa na ua la waridi.

Kiboko kikubwa kikiwa kimesimama kwenye nyasi za rangi za kijani kibichi. Umbo lake ni lenye miguu mifupi, ngozi nene na rangi ya kawahia. Nyuma yake kuna maji yanayoonekana kuwa mto.

Mwanamume aliyevalia sweta ya rangi ya kijivu na bluu. Amesimama karibu na zizi akiwahudumia ng'ombe wale. Wengi wao wana rangi ya kawahiya na nyeupe. Wanaonekana ndani humo, anatumia kifaa kilicho mkononi.

Watu watatu, wanaumme wawili na mwanamke mmoja, na wengine wakioneka kwa umbali. Kuna ngombe wawili wanao pita katika jengoo, lililo na paa la bati na nguzo za mbao

Chakula kiitwacho pilau, kilichowekwa katika sinia. Kuna nyama na viazi vilivyopikwa vizuri. Kuna kibakuli kilicho na saladi iitwayo saladi na pilipili kando. Kuna ndizi zilizowekwa katika kapu kilichosukwa.

Mkono wa mtu aliyevalia suruali fupi nyeupe ikishikilia nazi iliyochongwa kuashiria iko tayari kwa ajili ya kunywa maji yake. Kwa nyuma kuna viti vya plastiki ya buluu yaliyopangwa nje.

Chakula kilichokaidi ni kitafunio kiitwacho kachili zilizokarangwa. Katika meza ile ndogo kuna nazi zilizofuliwa na madafu yalivyochongwa tayari.

Kipande cha mgomba wa kukaanga kikiwa kimewekwa juu ya gazeti. Pembeni kuna limau lililokatwa nusu na pia kuna chumvi na masala yaliyotawanywa kando kidogo.

Ng'ombe wadogo, kadhaa wakiwa wamesimama kwenye zizi lenye matope, ndama hao wana rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma kuna wanyama wengine walioko katika sehemu mbalimbali linaonekana eneo la nje.

Vyakula vilivyowekwa kwenye sahani nyeupe ni aina ya vitafunio mbalimbali kama vile viazi, samosa, mahamri na maharagwe yaliyo kolezwa nazi kwenye kibakuli kidogo. Kando ya sahani hio kuna glasi iliyojazwa juice .

Jengo kubwa linaloendeleza biashara na uuzaji wa vitu mbalimbali. Katika vidoo vidogo, kuna viungo vinavyotumiwa kuongeza ladha katika chakula. Kwa mfano, katika ndoo iliyo na masala iliyo nyekundu, pilipili manga iliyo nyeusi, manjano na hata bizari.

Nyama ikichomwa juu ya moto wa makaa, vipande vikubwa ikiwemo mishakiki vinaoneka vikipikwa kwenye hoteli, huku miale ya moto inaonekana chini. Nyuma kuna mtu anayefanya kazi ya meza.

Wanaume kadha wakiwa kwenye mazingira yanayoonekana kama kituo cha kukusanyia maziwa, mmoja amevalia kofia ya rangi ya machungwa na shati ya zambarau akionekana akimimina kutoka kwenye ndoo kubwa hadi kwenye chombo kingine.

Ufugaji wa ng'ombe wawili wanaonekana katika eneo la kuoga, mtu mmoja anaonekana akiwa nyunyizia maji ng'ombe wa kahawia huku akimuosha, mwingine mweusi na mweupe anaonekana upande wa kushoto.

Vyakula viwili tofauti, vitafunio vilivyotengezwa. Upande wa kushoto kuna rundo la vitu vya hudhurungi vilivyokolea. Hizo ni bajia na upande wa kulia kuna rundo la vitu vya njano, hivyo ni viazi vilivyokaangwa.

Chakula kilicho katika sahani ni samaki wa kukaanga na vipande vya ndimu pamoja na dania vilivyowekwa hapo juu. Kando kuna viazi pamoja na saladi ilio na karoti na maembe, kibakuli kilicho na ukwaju.

Mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia katika shamba dogo la mboga. Mimea imepangwa kwa safu. Majani yanaonekana kuwa makubwa na yenye afya.

Chakula kilicho katika sahani hii nyeupe ni pilau iliyo na nyama, viazi, kachumbari iliyo na vitunguu na nyanya, pilipili iliyopikwa na kukaangwa.

Mwanamume anayeshughulikia ng'ombe amevalia koti la kijani, huku akimkama mnyama huyo, ambaye ni mkubwa na ana rangi ya kahawia na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa zizi.

Chakula kiitwacho mahamri kinacholiwa hasa wakati wa kufungua kinywa, yaliyopangwa katika sahani yakiwa na rangi ya dhahabu na maumbo tofauti, mingine yana umbo la pembe tatu mengine yana fura.

Meza ilio jaa vyakula vitamu kuna sahani kadhaa zikiwemo, samaki mzima aliyekaangwa pamoja na vibanzi na saladi ya kachumbari, nyingine yenye nyama iliyochomwa na chipsi na saladi, yenye mchuzi ya rangi ya njano pia kuna chapati ya naan kwenye sahani nyingine.

Chakula kinachopendeza cha kitamaduni kilichowekwa kwenye sahani. Kuna wali wa njano, kipande kikubwa cha samaki wa kukaanga na mchuzi ulio katika kibakuli kidogo na pilipili iloyowekwa kando ya sahani.

Mandhari ya bahari kuna muundo uliotengenezwa kwa mawe ulioshikilia waya inayochoma mahindi. Nyuma kuna maji ya bluu na anga isiyo na mawingu.

Bustani la hifadhi la wanyama, kuna twiga watatu waliosimama ndani ya uzio wa chuma. Mbele yao, kuna kiumbe kinachoonekana kama nyani aliyekaa juu ya chuma hicho.

Mkulima mwanaume akiwa amesimama katikakati ya shamba la mahindi. Amevalia kofia na shati la maruni. Anaonekana akishikilia gumzi la mahindi lililokomaa kwa furaha. Mavuno yaliyo tayari kuvuna yanaonekana pia kwenye mmea upande wa kulia.

Vyombo vinne vyeusi vilivyojaza chakula kilio cha mahamri zilizo kaangwa, imepangwa vizuri ndani ya kila chombo ikionesha vimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa au kuhudumiwa.

Mnyama aina ya simba jike akitembea kwenye nyasi katika eneo la wanyama pori ana rangi ya kahawia dhahabu nyuma yake kuna miti na vichaka na ardhi ina nyasi fupi za kijani.

Mwanaume akitayarisha chakula kiitwacho shawarma. Juu ya tray kubwa. Kuna vipande vya nyama vilivyochongwa na mkate wa chapati. Mtu huyu amevalia fulana isiyo na mikono yenye maandishi fulani. Nyuma yake kuna mazingira ya nje ya soko ama barabara.

Rundo la nazi zilizokatwa na kutayarishwa kwa ajili ya kuuzwa. Zina rangi ya kijani na nyeupe sehemu iliyokatwa, ziko mezani. Kuna mtu aliyesimama aliyevalia shati jeupe.

Chakula kilichowekwa katika sahani hii huitwa biriani. Wali uliowekwa katika rangi ya nyeupe na ya manjano, vijani vilivyowekwa apo juu ni vya dania. Mchuzi ulio hapo kando huliwa pamoja na wali huu.

Chumba chenye marundo ya mabunda ya nyasi zilizokauka yamepangwa vizuri katika safu na mengine yamewekwa juu ya pleti za mbao. Baadhi zimeanguka chini.

Chakula kiitwacho kaimati vikiwa na rangi ya dhahabu. Ina umbo la mstatili linalofanana na hamri iliyokolezwa sukari. Vimepangwa vizuri ndani ya chombo chenye rangi nyekundu.

Eneo la nje kuna mitungi kadhaa ya chuma iliyotumika kuhifadhia maziwa, imepakiwa kwa pikipiki, mwanaume mmoja amesimama karibu na bodaboda akiwa amevalia koti lake la rangi ya kahawia.

Mwanamke aliyesimama karibu na ng'ombe kadhaa weupe ndani ya zizi. Anaonekana kushugulikia mnyama huyu akifanya usafi kwani kuna bomba la maji la kijani chini, Mazingira yanayoonekana safi na yameoangika vizuri.

Wanyama mwitu. Kuna viboko wawili, wakubwa na wenye miguu mifupi, ngozi nene na wa rangi ya kahawia kijivu, wanaokula chakula kilichowekwa juu ya mawe yale na tumbili mmoja aliyeketi kati yao.

Mnyama aitwaye nyati mkubwa mwenye pembe ndefu akiwa na rangi ya kahawia kijivu yuko kando ya nguzo ndogo la kijani. Kuna tumbili wadogo wenye rangi ya kahawia njano wanaotafuta kitu.

Mwanamke anayefanya kazi ya usindikaji chakula, amevalia shati jeupe na kofia ya nywele. Zote zikionesha kuzingatia usafi. Anakoroga kitu kilicho kwenye chombo cha chuma kilichong'aa.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe. Amevaa fulana nyeupe jeans na buti ndefu nyeupe. Mnyama huyo ana rangi nyeusi na nyeupe, amefungwa. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa zizi, au eneo la kulisha wanyama.

Soko la samaki wa aina mbalimbali baadhi yao wakiwa na rangi nyekundu na wengine wamelala juu ya barafu. Wana nembo za nambari zilizowekwa juu yao, labda zikionesha bei au utambulisho kama vile sitini na nne, themanini na nane, arobaini na nane, na bidhaa zingine za baharini.

Mwanaume mwenye tabasamu ameketi. Mezani pana ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Shati alilolivalia ni la kijani lenye michoro pia kuna bakuli la buluu na kile kingine kifuatacho ni daftari. Nyuma kuna Kuta nyeupe yenye muundo wa matofali.

Chakula kiitwacho mshikaki. Mkono wa mtu ukigeuza nyama iliyochoma kwenye vijiti na makaa na kifaa kiitwacho wavu. Zipo tayari, imepikwa vizuri na ina rangi ya kahawia.

Miundo la mifuko midogo ilijazwa viungo vya aina mbalimbali, vina rangi tofauti kama vile manjano, chungwa na nyekundu iliyokolea kuashiria aina tofauti kama vile manjano, paprika, pilipili na kadhalika. Kila mfuko una kijigo kidogo kikiwa ndani yake.

Kundi la maua la rangi ya pinki yamechanua katikati ya majani mabichi. Yana umbo ya tarumbeta na yanaonekana kuwa sehemu yenye mti uliostawi vizuri, mvuto mzuri dhidi ya kijani kibichi cha majani.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika nje, wakishughulika na maandalizi ya chakula. Wanaonekana wamekaa chini na baadhi ya wamesimama. Na vyombo mbalimbali vya kupikia. Wamevaa nguo za kitamaduni zenye rangi angavu. Nyumba inaonekana kuwa kijivu.

Mkungu wa ndizi mbichi zikiwa bado zina rangi ya kijani kibichi zimetundikwa na majani makubwa ya mti huo uonekanao nyuma hii ni ishara ziko shambani.

Mwanamume aliyevalia koti la bluu amesimama nyuma ya meza iliyojaa samaki wamepangwa vizuri juu ya gazeti. Kando yake kuna bakuli la rangi ya kijani kibichi na kikombe chekundu.

Matunda yaliyopakiwa juu ya gari leupe lenye madirisha ni mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani. Matawi yaliyolewalewa kando ya gari hilo ni ya mmea wa mgomba.

Mnyama aitwaye kasa wakiwa wawili kwenye ardhi yenye udongo na nyasi kavu, mmoja wao ana ganda la kawia lisilo na michoro mingi, mwingine ana ganda lenye michoro ya rangi ya njano na nyeusi. Wanaonekana wakiwa karibu.

Kundi la tembo, baadhi wakiwa wakubwa, wana mikonga mirefu, masikio makubwa, na hata pembe, na wengine wadogo. Wanakula nyasi ndefu kwenye eneo la wazi.

Mtu amevalia koti jeusi na kofia ngumu. Anaonekana amesimama karibu na rondo la vifaa vyeupe ambayo ni matangi, anaonekana akimimina kitu kutumia ndoo iliyo na rangi ya kijani.